Huu ni muktadha wa masomo hasa masomo kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna meza ya rangi ya hudhurungi ambayo imewekelewa kompyuta ndogo ya kupakata, kikombe na karatasi zingine na vitabu. Kompyuta hii inaonesha kuwa inaweza kutumika kwa kutoa ujumbe kwenye tovuti.

Hapa ni shuleni, ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha, wa utumiaji wa teknolojia ya kisasa, kusoma. Kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye meza, huku wakitumia kompyuta zao ndogo za kupakata, huku wengine wakiwa na simu. Wameshirikiana, kuingia kwenye mkutano, na wanafunzi wengine duniani.

Huu ni mukhtadha wa masomo hasa masomo kupitia teknolojia ya kisasa ya kuingia kwenye tovuti. Kuna mwanamke ambaye anatumia kompyuta yake ndogo ya kupakata kusoma. Ameinua mkono wake wa kulia. Kando ya kompyuta hii, ameweka simu.

Huu ni muktadha wa masomo hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna mwanamke aliyevalia sweta ya rangi ya samawati ambaye amekalia kiti huku akitumia kompyuta yake ndogo ya kupakata iliyowekelewa kwenye meza. Amekaa karibu na dirisha. Kuna vitabu juu ya meza.

Huu ni mkutadha wa wanasomo, hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna mwanafunzi ambaye ameshikilia kopyuta yake dogo ya kupakata mikononi mwake. Mbele yake kuna meza ambayo imeekelewa gilasi ya maji na simu dogo.

Huu ni muktadha wa masomo hasa masomo kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kompyuta pia tovuti ili kuweza kuongea na watu mbalimbali kama vile walimu na wanafunzi ambao wako katika nchi zingine. Kuna vitabu vilivyo na rangi tofauti vilivyowekewa mezani. Kuna picha za wanafunzi huonyesha taaluma mbalimbali.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea .Ni kwenye muktadha wa utumiaji wa kiteknolojia ya kisasa kwenye masomo .Kuna mwanafunzi ambaye ameshika simu yake na anatazama maneno au picha zinazoonyeshwa kwenye simu hii. Amewekelea vitabu vyake mbele ya meza yake.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Kuna msichana aliyevalia miwani na koti nyeusi, ameshikilia kompyuta ndogo ya kupakata kwenye mikono yake, ni kwenye muktadha wa utumiaji wa teknolojia ya kisasa kwenye masomo.

Huu ni muktadha wa masomo hasa masomo kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna mwanafunzi au mwalimu ambaye anabofya nambari kwenye kompyuta yake ndogo ya kupakata iliyowekelewa mezani. Upande wa kushoto, kuna kitabu cheupe na simu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni penye muktadha wa utumizi wa teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Kuna wasichana wawili ambao wamekaa kwenye viti vyao huku wakitumia kompyuta ndogo za kupakata. Wamevalia vifaa maskioni ambazo zinawasaidia kusikia bila kupigia mtu kelele.

Huu ni muktadha wa masomo hasaa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna mwanamke ambaye amevalia sweta nyeupe na anatumia kompyuta yake ndogo ya kupakata kusoma. Ananakili vidokezo kutoka kwenye kompyuta hii na kuviandika kwenye kitabu. Nyuma yake kuna dawati au rafu iliyopangwa vitabu.

Huu ni mukhtada wa masomo hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna msichana ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano ambaye anatumia kompyuta yake ndogo ya kupakata kusoma. Ananakili vidokezo kutoka kwenye kompyuta hii.

Huu ni muktadha wa masomo, hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kuingia kwenye tovuti na kutoa ujumbe. Kuna mvulana ambaye amevalia shati nyeupe, na anatumia kompyuta yake ndogo ya kupakata, iliyowekelewa mezani. Nyuma ya mwanafunzi huyu ni rafu, ambapo picha mingi zimepangwa.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye mukhtada wa utumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Kuna wanafunzi wawili wadogo ambao ni wasichana, ambao wanatabasamu. Mbele yao ni kompyuta ndogo ya kupakata iliyowekelewa kwenye meza ya rangi ya hudhurungi. Wanatumia kompyuta hii kusoma.

Huu ni wakati wa mchana kwenye mkahawa ambapo kahawa na huduma ya kuingia kwenye tovuti inapeanwa. Huu ni muktadha wa kutumia teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Kuna mwanamke ambaye amekalia kiti chake na anatumia kompyuta yake ya kupakata kusoma.

Huu ni muktadha wa masomo hasa kuna matumizi ya kompyuta ambayo inaonyesha utumizi wa kompyuta ya teknolojia ya kisasa ya kusoma, kuna mvulana ambaye amekalia kiti chake na anaangalia kompyuta iliyowekelewa kwenye meza ya rangi ya udhurungi, kwenye kompyuta anatazama video.

Hapa ni shuleni ndani ya darasa ambapo masomo yanaendelea, kuna mwalimu ambaye ni mwanamke na anatumia kompyuta ndogo ya kupakata iliyoekelewa mezani, kuwafunza watoto ambao ni wavulana na wasichana, wenye wamemzingira upande nyuma. Kompyuta hii inatumika kutoa ujumbe kwenye tovuti.

Huu ni muktadha wa masomo, hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna kompyuta ndogo ya kupakata ambayo imewekelewa mezani. Ina maneno yanayoonyesha kuwa inatumika kusoma kwa kutoa ujumbe kwenye tovuti na kufanya kazi zingine za kimasomo.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye muktata wa kutumia teknolijia ya kisasa au tufuti kusoma. Kuna mhudumu wa afya ambaye anasomea udaktari kwa kutumia simu yake na kmpyuta ndogo ya mpakata iliowekelwa kwenye meza nyeupe.

Huu ni muktadha wa masomo kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna msichana mdogo ambaye anatumia kompyuta ndogo ya kupakata kusoma. Pia, kuna kitabu alichowekelea kwneye meza iliyo mbele yake. Nyuma yake, kuna rafu ya kuweka vitabu na inaonekana ikiwa na chupa mbili za maji.

Huu ni muktadha wa utumizi wa teknolojia ya kisasa na kuweza kusoma. Kuna msichana ambaye amekaa kwenye kiti chake, na amewekelea kompyuta yake ya kupakata kwenye meza. Meza hii pia ina kikombe ambacho kina maua.

Huu ni muktadha wa masomo hasa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna mvulana mdogo ambaye amekalia kiti na kwenye mapaja yake amewekela kompyuta ndogo ya kupakata. Amevalia vifaa masikioni vinavyomsaidia kusikia vizuri.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Huu ni muktadha unaonyesha matumizi ya kompyuta au teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Kuna vitabu vya rangi tofauti kama vile nyekundu na kijani vilivyowekelewa kwenye meza. Kuna kofia ya kuhitimu iliyowekelewa kwenye kompyuta ndogo ya kupakata.

Hapa ni shuleni ,ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa utumizi wa teknolojia ya kisasa kuweza kusoma, kwa kutoa ujumbe kwenye tovuti. Kuna kompyuta ndogo ya kupakata ambayo imewekelewa kwenye meza. Inaonyesha vidude mbalimbali vya michezo.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa, wa kutumia kompyuta au kipakatalishi, kusoma. Kuna vitabu vilivyowekwa kwenye meza na upande wa kushoto, kuna kikombe cha rangi nyekundu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa utumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Kuna wanafunzi wadogo ambao ni wavulana ambao wanatumia kompyuta zao ndogo za kupakata kusoma. Aliye karibu amevalia kofia ya rangi ya samawati.

Hapa ni shuleni na ni kwenye muktadha wa utumizi wa tovuti na teknolojia ya kisasa kuweza kusoma. Kuna wanafunzi wengi ambao wamezingira meza moja ya rangi ya hudhurungi. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake ya kupakata ya simu.

Hapa ni shuleni na ni kwenye muktadha wa utumizi wa kompyuta na teknolojia ya kisasa kutoa ujumbe kwenye tovuti na kufanya kazi zingine za masomo kwa kutumia kompyuta. Kuna kompyuta iliyowekelewa kwenye meza na imeshikanishwa na vifaa vingine vya umeme kama vile simu na kompyuta ndogo ya kupakata.

Huu ni muktadha wa shule ambapo masomo yanaendelea. Kuna utumizi wa teknolojia ya kisasa kwa kuwa kuna wanafunzi wanne ambao wanatumia simu yao kusema kwenye mtandao. Watatu ni wasichana huku mmoja akiwa mvulana aliyevalia kofia.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni ndani ya chumba spesheli cha kusomea somo la kompyuta. Wanafunzi wamekalia kwenye dawati zao huku mwalimu akiwa amesimama mbele. Wanafunzi hawa wanaonekana wakiinua mikono yao ya kulia.

Huu ni muktadha wa kutumia teknolojia ya kisasa, kwa kusudi la masomo. Kuna kompyuta ndogo ya kupakata, iliyoonyesha picha mbali mbali, kama vile mtu aliyevalia kofia ya kuhitimu chuo kikuu.

Huu ni muktadha wa utumiaji wa teknolojia ya kisasa kwenye masomo. Mvulana mmoja anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo ya kupakata kufanya kazi yake. Mwenzake amekaa kando huku akiwa ameshikilia glasi. Wamekaa kwenye meza ya mbao.

Huu ni muktadha wa kutumia teknolojia ya kisaa kwa makusudio ya masomo. Hapa kuna kompyuta ndogo ya kupakata iliyowekelewa kwenye meza nyeupe. Inaonyesha picha ya maktaba ambapo vitabu vimepangwa kwa utaratibu. Inatumika kutafuta ujumbe kutoka kwenye tovuti na kufanya kazi ya dijitali.

Huu ni mukhtada wa kutumia teknolojia ya kisasa kwa kusudi la masomo. Kuna kompyuta ndogo ya kupakata iliyowekelewa kwenye meza ya rangi ya manjano. Kando yake kuna kikombe kidogo chenye kifuniko cheupe na rangi ya manjano.

Mtu aliyeonekana ni anayetumia kompyuta ya mezani kwa mikono yake kuperuzi au kusoma kwenye skrini. Kompyuta hiyo inaonekana kutumika kwa shughuli mbalimbali, kama kusoma, kuhudhuria mikutano ya mtandaoni, na kuangalia kazi zilizopeanwa na walimu.

Wasichana wawili wadogo, wenye umri wa kadri ya miaka sita, wamelala kitandani, huku wakiitazama kompyuta ndogo ya kupakata ya rangi nyeupe. Wanaitumia kujiburudisha na kusoma.

Hapa ni shuleni au katika kituo kingine chochote cha elimu. Kuna watu wanne waliokaa kwenye viti wakijadiliana. Juu ya meza kuna vipakatakilishi viwili na karatasi zilizo tapakaa. Kuna mwanamke mmoja na wanaume wawili.

Hapa ni shuleni ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Kuna mvulana na msichana wanaotumia kompyuta zao ndogo za kupakata kusoma. Mvulana ameshikilia kikombe cha rangi ya hudhurungi huku akionekana akinakili anacho ona kwenye kompyuta katika kitabu chake.

Hawa ni watu wanaotumia teknolojia ya kisasa kuhudhuria mikutano ambayo si ya bayana kwa kutumia kompyuta ndogo ya kupakata, wengine simu na wengine wanaonekana katika televisheni iliyoko ukutani. Mikutano hii inaweza fanyika hata ingawa wahusika wako mbali.

Hapa ni shuleni hasa kwenye darasa ama maktaba ambapo masomo yanaendelea. Mwanamke anaonekaka kutumia kompyuta ndogo ya kupakata kusoma . Amevalia shati ya manjano na ana nywele ndeusi . Kompyuta hii hutumika kutoa ujumbe kwenye mtandao na kufanya kazi.

Hapa ni ndani ya darasa ambapo shughuli za elimu zinaendelea, wasichana wawili wanaonekana kutumia kompyuta ndogo ya kupakata kusoma, mmoja aliye na nywele nyeusi anamfunza mwenzake aliye na nywele ya shaba.

Mwalimu mmoja mwanume anawafunza wanafunzi wawili. Mmoja mvulana na mwingine msichana kutumia kompyuta ndogo ya kupakata. Nyuma yao ukutani kuna chati iliyo na abjadi la nambari moja hadi kumi.

Hii ni kompyuta ndogo ya kupakata iliyofunguliwa, na ina maneno i kusoma kwenye skirini yake. Kompyuta hii hutumika kuangalia video na ujumbe mwingine kutoka kwenye tovuti maalumu za masomo. Inaweza pia kufanya kazi ya likizo.

Hapa ni ndani ya shule ya sekondari au shule ya chuo kikuu. Ni katika chumba cha malazi ambapo wanafuza hulala. Kuna vitanda viwili ambavyo ni vya ghorofa na vimeundwa kwa mbao. Vimewekwa godoro mpya. Wanafunzi wanaweza kulala upande wa chini au wengine walale upande wa juu.

Hapa ni kwenye shule ya msingi, shule ya chuo kikuu au shule ya sekondari, hasa ndani ya darasa ambapo masomo hufanyika. Kuna madawati ambayo yana viti vyeusi na meza nyeupe. Chini, kumepakwa rangi nyekundu na kuta ni nyeupe.

Hapa ni ndani ya shule ya chuo kikuu au shule ya sekondari ambapo masomo huendelea. Ni kwenye chumba cha malazi ambapo kuna meza ya kusomea na kiti. Upande wa kulia kuna vitanda viwili ambavyo mtu mmoja anaweza kulala chini, mwingine juu. Kuna dirisha upande wa mbele.

Hapa ni ndani ya shule ya msingi, shule ya chuo kikuu au shule ya sekondari. Ni ndani ya darasa ambapo masomo hufanyika. Kuna madawati ambayo yameshikanishwa na viti vya rangi ya hudhurungi. Kuta za darasa hili zimepakwa rangi nyeupe na dirisha zake zimefunguliwa.

Hapa ni shuleni ambapo masomo huendelea. Ni ndani ya darasa ambapo madawati ya mbao na chuma yamepangwa kwenye safu tatu. Ni wakati wa mchana, kwa kuwa mwangaza unaonekana kwenye dirisha kubwa zilizoko upande wa kushoto wa darasa hili.

Hapa ni shuleni ambapo masomo hufanyika. Ni kwenye muktadha wa vifaa, vyombo au vyumba maalum vinavyotumika kusaidia masomo kuendelea. Hapa ni ndani ya chumba kikuu cha maonyesho au darasa ambapo viti vimepangwa kwenye safu. Wanafunzi hukalia viti hivi na kuweza kumsikiza mwalimu atakayefunza akiwa amekaa mbele.

Hapa ni kwenye shule ya sekondari au shule ya chuo kikuu. Ni kwenye chumba cha malazi ambapo kuna vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kinaweza kulaliwa na watu wawili, mmoja chini ,mwingine juu. Wanafunzi wanne ambao ni wanaume wanaonekana wakiwa wamekalia vitanda hivi.

Hapa ni shuleni ambapo masomo hufanyika. Hii inaweza kuwa shule ya sekondari, ya chuo kikuu au shule ya msingi. Kuna madarasa ya ghorofa ambayo yamejengwa na yamepakwa rangi nyeupe. Kuna ukuta mdogo wa chuma ambao unazuia watoto au wanafunzi wanapopita wasiingie kwenye nyasi.

Hapa ni shuleni ambapo masomo huendelea. Kuna majumba maalum kwenye shule hii ikiwemo kanisa iliyopigwa picha. Kuna viti vya rangi ya samawati ambapo wageni hukaa. Kuna viti vingine vyeusi upande kushoto, upande wa mbele na upande wa kulia .Mbele ta kanisa hili kuna msalaba.

Hapa ni shuleni ambapo masomo huendela, hasa ni katika chumba cha malazi ndani ya shule, aidha shule kikuu au shule ya sekondari. Kuna kitanda kilichotandikwa vizuri kwa banketi. Kando ya kitanda hiki ni meza na kiti cha kusomea.

Hapa ni ndani ya shule ya chuo kikuu, shule ya msingi au shule ya sekondari, hasa ni ndani ya chumba cha kutumia tarakilishi kwa kuweza kusoma. Kuna kompyuta nyingi zilizowekelewa juu ya meza za rangi ya hudhurungi.

Hapa ni kwenye shule ya msingi au shule ya sekondari, hasa ndani ya darasa. Kuna madawati ya mbao yaliyopangwa vizuri kwenye safu tatu. Yote yameambatana na viti vyao. Upande wa mbele wa darasa, ni ubao mweusi na juu ya ubao huu, ni saa.

Hapa ni shuleni, hasa ndani ya darasa ambapo masomo huendelea. Kuna meza ambayo imezingirwa na viti vya chuma na mbao. Kwenye ukuta, kuna rafu ambayo imepangwa vitabu. Upande wa mbele, kuna ubao wa rangi nyeupe.

Hapa ni shuleni hasa ndani ya darasa ambapo masomo yanaendelea kuna madawati na viti vilivyopangwa kwenye safu tatu hivi ni vya rangi nyekundu mbele ya darasa kuna televisheni inayotumika kuonyesha kinachofunzwa kuna taa nne kwenye paa la darasa hili kuna dirisha mbili upande wa kushoto zinazoingiza mwangaza.

Hapa ni kwenye chuo kikuu au sekondari kwenye chumba cha maonyesho ambapo michezo hufanyika, maonyesho au uchezaji wa muziki. Watazamaji au wasikilizaji hukaa kwenye viti huku anayetoa hotuba au anayeimba hukaa katikati.

Hapa ni ndani ya shule ya sekondari au chuo kikuu hasa kwenye chumba cha michezo ya kuunga misuli. Wanaume wanaonekana wakisaidiana kuinua chuma ambazo zinaunga misuli ya kifua. Kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza.

Huu ni wakati wa mchana ndani ya shule hasa kwenye uwanja wa kucheza mchezo wa raga. Kuna mechi inayoendelea na mchezaji mmoja naonekana akimvuta mpinzani wake kwenye kiuno ili kumwangusha akaweze kuuchukua mpira huu. Watazamaji wamekaa kando ya uwanja.

Hapa ni kwenye shule ya sekondari au chuo kikuu hasa katika maabara ya sayansi. Hapa majaribio na maonyesho ya kisayansi hufanyika. Kuna meza nyeupe ambayo inawekelewa chupa za glasi zinazotumika kufanya utafiti. Pia kuna bomba na mfereji wa maji.

Hapa ni uwanjani ndani ya shule ya msingi, au shule ya sekondari, ambapo mchezo wa soka unaendelea. Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira mweupe, ambapo mchezaji mmoja amevalia shati ya manjano, huku mwengine akivalia shati ya rangi ya machungwa.

Hapa ni ndani ya shule, haswa katika maktaba, kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wamekalia viti, na mbele yao kuna meza nyeupe. Mwanaume mmoja amevalia nguo ya kijani, huku mwingine akiwa amevalia nguo nyekundu.

Hapa ni shuleni ndani ya darasa ambapo masomo yanaendelea. Wanafunzi wasichana waliovalia sare zao wamekalia viti na mbele yao kuna meza. Juu ya meza hizi, ni vitabu na kalamu. Mwalimu aliyevalia rinda ya rangi nyekundu, amesimama upande wa mbele.

Hapa ni ndani ya darasa kwenye chuo kikuu au shule ya sekondari. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao, ya rangi ya hudhurungi. Mbele kuna mwalimu anayefunza kwa kuandika kwenye ubao mmoja mkubwa, ulio katikati ya darasa hii. Upande wa kushoto, kuna ubao mwingine mdogo.

Hapa ni ndani ya shule ya chuo kikuu au sekondari ndani ya chumba cha kulala. Kuna vitanda vidogo viwili vilivyotandikwa kwa shuka nyeupe au blanketi. Kuna kabati za kuweka vifaa vya matumizi. Kuna dirisha mbili zinazoingiza mwangaza.

Hapa ni shuleni ndani ya chumba cha malazi yaweza kuwa shule ya msingi, chuo kikuu ama shule ya sekondari. Kuna vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kinaweza laliwa na watu wawili mmoja akilala chini na mwingine juu.

Hapa ni ndani ya shule ya msingi, ya sekondari, au chuo kikuu. Kuna madarasa yaliojengwa kwa ghorofa nne. Ghorofa ya nne ni ndogo, na ina madarasa machache kushinda zingine. Mbele ya madarasa hayo, ni sehemu ndogo ya kufanyia mikutano, kama vile kupandisha bendera, na kufanya gwaride.

Hapa ni shuleni haswa ndani ya maktaba. Kuna meza za rangi ya hudhurungi zilizo gawanywa kwa kuta ndogo upande wa chini. Zimezingirwa kwa viti vyeusi. Upande wa mbele kabisa kuna rafu tatu ambapo vitabu vingi vimepangwa.

Hiki ni chumba cha kufanyia mikutano ndani ya shule. Kuna viti saba vya rangi nyeusi vilivyozingira meza moja kubwa ya umbo la duara dufu. Mbele ya meza hii, ni televisheni inayoonyesha mambo yanayozungumziwa katika mikutano.

Hapa ni shuleni, ndani ya darasa. Kuna viti na madawati ya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa safu mbili ukuta umepakwa rangi nyeupe na kuna madirisha makubwa yenye vioo vinavyopitisha mwangaza.

Haya ni mazingira ya shule hasa katika madarasa yaliyojengwa kwa ghorofa moja. Madarasa haya yana milango yenye rangi ya samawati. Kuna nafasi katikati ya madarasa hayo ambapo mikutano hufanyika kama vile gwaride ya mikutano ya kupandisha bendera.

Hili ni darasa katika shule ya msingi, kila mwanafunzi amekalia dawati lililo na kitabu juu yake. Mwalimu anaonekana akisimama nyuma, akiwa amevalia suti nyeusi. Kiongozi wa taifa amewatembelea, akivalia suti ya rangi ya waridi.

Hiki ni chumba cha malazi ndani ya shule ya sekondari, ama chuo kikuu, ama shule ya msingi. Kuna vitanda viwili, kimoja kikubwa kilicho upande wa kushoto na kingine kidogo upande wa kulia. Vitanda hivi vina neti ya kuzuia mbu kuingia na ingine iliyo dirishani.

Hiki ni chumba cha malazi, ndani ya chuo kikuu. Kina kitanda kilichotandikwa, kiti cha manjano, meza ya kuandikia na kusomea. Kuna televisheni ndogo, mashine ya kupasha chakula moto, friji ya kuhifadhi chakula, na jagi ya kuchemsha maji.

Hapa ni shuleni hasa ndani ya maktaba. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na safu zinazoonekana. Kuna taa kubwa kubwa za rangi nyeupe upande wa juu.

Hapa ni shuleni ndani ya ofisi ya spoti, kuna meza ambayo imewekelewa vikombe vingi sana vya ushindi. wanaume wawili wanaonekana wakipeana zawadi huku wakiwa wametabasamu, nyuma yao kuna ukuta iliyopandikwa karatasi zinazo ujumbe kuhusu shule yenyewe.

Hapa ni ndani ya chumba cha malazi ndani ya chuo kikuu ama shule ya sekondari. Kuna kitanda ambacho kinaweza kulaliwa na watu wawili, mmoja chini mwingine juu. Kando kuna viti viwili na meza ambayo inaweza kutumika na wanafunzi kusoma na kuandikia kazi yao ya likizo.

Huu ni mchezo wa mpira wa mkono. Mchezaji aliyevaa shati ya kijani ananekana kumsukuma mpinzani wake aliyevaa shati ya samawati huku wenzake wakionekana kukimbia kumsaidia. Wako katika uwanjani wenye nyasi ya kijani.

Hili ni jumba la ghorofa moja ndani ya shule, lenye madarasa na ofisi. Madarasa yana dirisha kubwa za kuruhusu mwangaza kuingia ndani, mbele mna vifaa vya michezo ya watoto.

Hiki ni chumba cha malazi ndani ya shule ya sekondari ama chuo kikuu. Kina kuta nyeupe na ndani kuna kitanda cha ghorofa ambacho mtu mmoja anaweza kulala chini huku mwingine akilala juu. Kuna meza ya matumizi upande mmoja na upande mwingine kuna dirisha.

Huu ni wakati wa mchana kwenye kilele cha mlima unaoitwa Longonot. Ni kwenye muktadha wa masomo ya sekondari. Wanafunzi na walimu wao wamekuja kupanda mlima ili kufanya mazoezi, ili kusaidia wawe imara na kuzuiza magonjwa mbalimbali.

Hapa ni shuleni, hasa shule ya sekondari ambapo masomo yanaendelea. Kuna walimu ambao wamekalia viti vyao huku mbele yao kuna meza kubwa iliyotandikwa kitambaa cheupe na vingine vya rangi tofauti kama vile nyekundu na rangi ya kijani. Kuna wanaume wawili na wanawake wawili.

Haya ni maeneo ya shule ambapo masomo huendelea. Ni ndani ya shule ya barabara ya Thika ya ukristiano. Wanafunzi wa shule hii ya sekondari wamesimama kwa mstari mmoja, mbele ya basi yao ya rangi ya manjano, ili waweze kupigwa picha.

Hawa ni walimu au wanafunzi kwenye shule ya sekondari wakiwa katika shughuli za maakuli. Wanatumia mfumo wa chakula wa buffey ambapo kila mtu anajihudumia mwenyewe. Wamepanga foleni huku wa kwanza akiongoza na kofia nyeusi na shati nyeusi.

Hapa ni katika shule ya ukristiano ya Thika Road, haswa siku ya utamaduni. Kuna wanawake wanne na msichana mmoja mdogo, waliovalia nguo za kitamaduni, ili kuonyesha na kusherekea siku ya kitamaduni.

Hapa ni katika shule ya sekondari, ambapo shughuli za kuunda chajio zinaendelea. Wanaume wawili, na msichana mmoja, wanasaidiana kukata nyama. Kwa umbali, mitungi ya rangi ya manjano inaonekana. Mvulana mmoja ameshika besheni, ya rangi ya kijani.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa masomo ya watoto au wanafunzi ambao wana mahitaji mbali mbali, tofauti na wanafunzi wengine. Kuna msichana ambaye anatumia kompyuta yake ya kupakata, ambaye ameiekelea kwenye meza nyeupe. Kwenye masikio yake amevalia vifaa vya rangi ya samawati, vinavymsaidia kusikia.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa watoto au wanafunzi ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na wanafunzi wengine. Kuna mwalimu ambaye amevalia shati nyeupe anamfunza mtoto mdogo kucheza kwa vidude.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni masomo spesheli kwa watoto au wanafunzi ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na wanafunzi wengine . Kuna mvulana mdogo ambaye anaandika kwenye kitabu, huku akiwa amevalia vifaa vya kumsaidia kuskia kwenye maskio.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na watoto wengine. Kuna wavulana wawili ambao wanaonekana wakitabasamu; mmoja ni zeruzeru au albino, na mwenzake ni Mwafrika.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali, tofauti na watoto wengine. Kuna msichana ambaye amevalia miwani na anacheza kwa kutumia vidube vya rangi ya samawati. Vimewekwa vitu ndani na anaweza kuongeza na kutoa.

Huu ni mukhtada wa masomo hasa masomo spesheli kwa wanafunzi au watoto ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na wanafunzi wengine. Kuna mvulana mmoja kipofu ambaye anatumia vidole vyake kusoma kwenye kitabu spesheli. Anatumia vidole vyake kuhisi maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu.

Huu ni muktadha wa masomo, hasa masomo sipesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali, tofauti na watoto wengine. Kuna msichana mdogo aliyevalia miwani na anachora kwenye karatasi. Amevalia koti ya rangi ya kijani.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji tofauti na watoto wengine. Kuna mwalimu mwanamke ambaye anamfunza msichana mdogo kwa kutumia kompyuta ndogo ya kupakata. Anamuonesha vitu vinavyooneshwa kwenye kompyuta hii. Kuna kitabu kilichowekelewa kwenye meza.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa wanafunzi ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na wanafunzi wengine. Kuna mvulana au mwanaume ambaye amekalia kiti cha magurudumu. Anasaidiwa kusonga na mwanamke mmoja aliyesimama upande wake wa kushoto.

Huu ni muktadha wa masomo haswa masomo spesheli kwa wanafunzi ao watoto ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na wanafunzi wengine. Kuna msichana mdogo ambaye anatumia ishara za mikono kuzungumza, ametazama kwenye kompyuta ndogo ya kupakata, nyuma yake kuna vitabu vilivyo pangwa kwenye rafu.

Huu ni muktadha wa masomo hasa masomo spesheli kwa watoto au wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali, tofauti na wanafunzi wengine. Msichana mdogo ambye ni kipofu anatumia vidole vyake kusoma kwenye kitabu spesheli kwa kutumia vidole zake kuhisi.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea, hasa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali tofauti na watoto wengine. Kuna mwalimu ambaye anamfunza mvulana mdogo kwa kutumia herufi na ishara za mikono.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa masomo spesheli kwa watoto ambao wana maitaji mbalimbali tofauri na watoto wengine. Kuna msichana mdogo ambaye anatumia vidole vyake kusoma kwa kuhisi.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa wanafunzi ambao wana maitaji tofauti na wanafunzi wengine. Kuna mwalimu ambaye anachora kwenye ubao mweupe. Wanafunzi wake wamekaa chini kwenye viti huku mmoja akiwa amejalia kiti cha magurudumu.

Huu ni muktadha wa masomo, hasa masomo spesheli kwa wanafunzi au wanadamu wenye mahitaji tofauti na watu wengine. Huyu ni mtu ambaye ni kipofu na anatumia mikono yake kusoma kwenye karatasi spesheli kwa kutumia vidole zake kwa mbinu ya kuhisi.

Huu ni muktadha wa masomo, hasa masomo sipesheli kwa wanafunzi au watu wanao mahitaji mbali mbali, tofauti na wanafunzi wengine. Kuna wanaume wawili ambao wanafunzana, mmoja amekaa chini huku mwingine akiwa amesimama. Mwenye amekaa chini ameshika kompyuta ndogo ya kupakata.

Haya ni mazingira ya shule ya chuo kikuu au sekondari ambapo masomo spesheli yanaendelea. Kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na mwanamke aliyevalia shati nyeupe pia, wameshika vidude na vingine vi mezani ambavyo vinatumika kwa mafunzo ya spesheli.

Hapa ni shuleni ambapo masomo spesheli yanaendelea. Kuna mwalimu na msichana mdogo waliovalia barakoa ya rangi ya samawati. Wanafunzana kwa kutumia ishara za mikono. Katikati yao kuna meza nyeupe ambayo imewekelewa kitabu, pochi na kalamu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa masomo spesheli. Kuna mvulana ambaye amekalia kiti cha magurudumu huku akitabasamu. Ameshikilia kitabu cheupe kuonyesha kuwa anasoma. Nyuma ya mvulana huyu kuna wanafunzi wengine wawili.

Hapa ni shuleni ,ambapo masomo spesheli yanaendelea. Mwalimu, aliyevalia sweta nyeupe, anamfunza mvulana, kutumia kompyuta ndogo ya kupakata iliyowekelewa kwenye meza ya rangi ya hudhurungi. Kuna kitabu pia, kilichowekelewa kwenye meza hii.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea, hasaa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji kando na watoto wa kawaida. Kuna mwalimu anayemfunza mtoto aliyekalia kiti cha magurudumu kuchora, ameshika penseli na vifaa vingine vya uchoraji.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali ya kiafya, kuna mvulana mdogo ambaye amekalia kiti cha magurudumu anaonekana akitabasamu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa masomo spesheli ya watoto ambao wana mahitaji mbalimbali kando na watoto wa kawaida. Kuna msichana ambaye amevalia miwani anacheza kwa kutumia vidude.

Huu ni muktadha wa masomo hasa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbalimbali ya kiafya tofauti na watoto wengine. Kuna mwalimu anayemfunza msichana mdogo aliyevalia nguo ya manjano. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea hasa ni masomo specheli kwa watoto ambao wanamahitaji mbali mbali tofauti na watoto wengine . Kuna wasichana na wavulana ambao wamekalia viti vya magurundumu wakiskiza wanachambiwa.

Hapa ni shuleni ambapo masomo huendelea. Kwenye muktadha masomo spesheli, watu walio na mahitaji mbalimbali tofauti na watoto wa kawaida. Kuna wasichana watatu ambao wametabasamu. Wa katikati ni mweupe huku amewashika wenzake wawili ambao ni weusi.

Hapa ni shuleni, ambapo masomo spesheli yanaendelea kwa watu ambao wana mahitaji spesheli na watu wengine wa kawaida. Kuna mwanaume amevalia sweta ya manjano, anatumia kompyuta yake ndogo ya kupakata kusoma. Nyuma yake kuna vitabu vilivyowekwa kwenye rafu.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa masomo spesheli kwa watoto ambao wana mahitaji mbali mbali, tofauti na watoto wengine. Kuna mvulana mdogo ambaye anatabasamu, amekalia kiti cha magurudumu, amevalia shati ya rangi nyekundu. Kando yake ni vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Huu ni muktadha wa masomo spesheli ambapo watu wanafunzana taaluma mbalimbali. Kuna mwanamke aliyevalia nguo ya hudhurungi anayemfunza mwanaume aliyevalia nguo nyeusi. Anafunzwa taaluma ya uchanganyaji wa bidhaa za vinywaji.

Hapa ni shuleni ambapo masomo spesheli yanaendelea. Msichana mdogo aliyevalia miwani ya rangi ya manjano anasoma kitabu huku akitabasamu. Amevalia shati ya rangi ya manjano na rangi ya samawati.

Hapa ni shuleni ambapo masomo yanaendelea. Ni kwenye masomo spesheli kwa watu ambao wana mahitaji mbalimbali ya kiafya. Kwa mfano, msichana aliye upande wa mbele amevalia miwani na anatumia kifaa spesheli cha kusoma kwa kugusa kwa kuwa yeye ni kipofu.

Hapa ni shuleni hasa ndani ya darasa ambapo masomo spesheli ya watoto ambao wana mahitaji mbalimbali yanaendelea, kuna mwalimu aliyesimama mbele ya darasa, kwenye viti kuna watoto, msichana moja aliyevalia kifaa cha kumsaidia kuskia anainua mkono akiwa kulia.

Huu ni mukdhata wa masomo ambapo kuna mwanamume kipofu aliyevalia koti ya udhurungi amewekelea mikono yake kwenye kitabu kilichoandikwa kwa njia ya vidutu ili kuweza kuhisi kilicho andikwa, kwenye maskio amevalia vifaa vya kumsaidia kuskia.

Hapa ni katika shule ya msingi ambapo masomo spesheli yanaendelea. Ni ndani ya darasa ambapo wanafunzi watatu wanaonekano kwenye madawati yao. Mmoja aliekaa mbele, amekalia kiti cha magurudumu. Kiti hiki kinamsaidia kusonga, kwa kuwa ana ulemavu wa miguu.

Huu ni muktadha wa elimu spesheli kwa watu ambao wana ulemavu wa njia moja au nyingine. Kuna msichana anayetumia kompyuta ndogo ya kupakata kufanya mkutano huku akitumia ishara za mikono kupitisha ujumbe.

Hapa ni shuleni hasa ndani ya maktaba ambapo vitabu vingi huwekwa ili wanafunzi kuja kuvichukua na kusoma, kuna msichana aliye na ulemavu wa kutembea amekalia kiti cha magurudumu na anaonekana akitoa kitabu kimoja kwenye rafu.

Hapa ni shuleni ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Mwalimu aliyevalia kitambaa cheusi anafunza mvulana mdogo kwa kutumia kompyuta ndogo ya kupakata. Nyuma yao ni kabati iliyowekwa vikombe na zawadi nyingine.

Hapa ni shuleni ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Mwalimu ambaye ni mwanamke aliyevalia miwani anamfunza msichana mdogo kwa ishara ya mikono. Ukutani ni karatasi iliyobandikwa limeandikwa nambari sita, saba, nane mpaka arobaini.

Hapa ni ndani ya darasa ambapo shughuli ya masomo inaendelea. Kuna kijana mmoja mdogo anayetabasamu huku akitumia kifaa vya rangi nyekundu na rangi ya bluu kucheza. Nyuma yake kuna kabati ambalo limechorwa wanasesele na vidunde vingine vya kusoma.

Wanafunzi wako kwenye meza wakiandika na kuchora. Msichana amevalia kifaa cha kumsaidia kusikia vizuri. Kwenye ukuta kumebandikwa karatasi na maumbo ya kusaidia kufanikisha masomo.

Haya ni maeneo ya shule hasa ambapo masomo maalum ya watu wazee yanaendelea. Mwanaume aliyevalia shati ya manjano anamfunza mwanamke aliyevaa miwani kuchora kwenye karatasi au turubai ya mchoro.

Hapa ni darasani ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Kuna wanafunzi watano, ambao wawili ni wasichana na watatu ni wavulana. Kila mmoja amekalia katika dawati lake. Kuta za darasa hili ni za rangi ya manjano.

Hapa ni shuleni ambapo masomo maalum yanaendelea wakitumia kompyuta. Kuna mwanamke aliyekaa chini na mbele yake kuna meza ambayo ina kompyuta. Anatumia kibodi spesheli kuweka data katika kompyuta yenyewe.

Hapa ni shuleni ambapo shughuli ya elimu inaednelea. Kuna walimu wawili, mmoja mwanaume mwingine mwanamke. Mwanaume amevalia shati nyeupe na tai nyekudu na anaandika kwenye ubao. Mwanamke amevalia shati nyeusi na anatumia mikono yake kufunza masomo spesheli.

Hapa ni shueni ndani ya darasa, ambapo masomo yanaendelea. Kuna mwalimu mwanamke, ambaye amesimama mbele ya darasa. Kuna wanafunzi wawili, mmoja akiwa mvulana mwingine msichana. Msichana mwingine amekaa upande wa mbele, akiwa amevalia shati ya marangi tofauti, akifunzana kwa njia ya ishara.

Hapa ni darasani ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Kuna mwanafunzi mmoja aliyevalia shati ya kijani. Mwalimu wake amevalia shati nyeupe . Anamvalisha kifaa cha kumsaidia kuskia vizuri kwenye sikio lake la kushoto.

Hapa ni darasani ambapo shughuli ya elimu inaendelea. Kuna wavulana wawili na msichana mmoja .Mvulana mmoja amevalia shati nyekundu huku mwingine akiwa amevalia shati ya manjano. Msichana amekalia kiti cha magurudumu huku mbele yake kuna meza ambayo ina kitabu cheupe na pochi ndogo ya kuweka kalamu.